Dawa aina ya Azomax iliyokatika kabox kadogo na inayoonekana kuwa dawa ya kutoa maumivvu kamili katika mwili.

Dawa za kienyeji. Dawa takriban sita zimepigwa picha. Kwanza zinaonyesha dawa kwa aina jina la Zephania Life Herbal Clinic ambayo amekuletea hii dawa.

Daktari anapima sampuli fulani kuona kinachosababisha maradhi. Hapa naona daktari anafanya kazi yake kuchukua ile sampuli akijaribu kupiga hesabu ya hapa na pale.

Wadudu wameweza kuivamia mumea fulani ambao naona mkulima anajaribu kuwaondoa wadudu hawa ili wasiweze kuharibu huu mmea. Ametumia kiboko kuwaondoa.

Anayeonekana kuwa mama ambaye anamlea mtoto, amebeba kibuyu mgongoni pamoja na mtoto kamfunga upande wake wa mbele na anaonekana anaye kwenda kutafuta maji mbali sana na anakoishi.

Maporomoko makubwa yalifanyika yaliyoangusha jengo kubwa ambapo mtoto amesimama hapo kando akistaajabu. Ni kama maporomoko haya yalizua mtafaruku mkubwa.